Vituo za huduma centre sasa zimeenea kote nchini ,zikisaidia wanaanchi kupata zile huduma za kiserikali kwa njia ya urahisi sana.

Ili kupata vyeti vya uzalishaji na za vifo ni vizuri tutembee katika Huduma Center ili tueze kusaidika.

Timu ya nchi ya harambe stars sasa ilijikuta katika nafasi ya kuchukua alama tatu kutoka kwa nchi ya congo na pia wakatuzwa na serikali.

Ili kupata cheti cha uzalishaji na pia cheti cha vifo ni vizuri kutembea kwenye Huduma Centre ambazo serikali imehakikisha ziko karibu nawe.

Wakenya hata kama wengine walikataa, wengi walijitokeza kujihusisha na kuchukua Huduma number , ambayo haijawahi tokea na haina maana.

Wakati mwingine tunapata foleni mrefu katika vituo vya Huduma Center na ni vizuri kuhakikisha tunasaidika mwishowe.

Sio tu kwenye Huduma Center peke yake bali kuna kujisajili katika ofisi ya chifu iliyo karibu na wewe ijapo serikali imeitisha.

Michezo huegeza kweli. Hivyo serikali imejituma na kujenga nyanja za michezo kama vile ya Kasarani na pia Talanta.

Hali ya usalama wa nzuri pale katika vituo za Huduma Center ili kuhakikisha hakuna watu wanaopeana na kupokea hongo.

Wananchi walijitokeza kwa wingi sana kujisajili ili kupata nambari ya huduma, hata hivyo wengine hawajapata nambari hiyo na pia haina maana.

Rais wa mahakama kuu ya Kenya Martha Koome anapoihutubia nchi kupitia vyombo vya habari wakiwemo jaji wenzake.

Tutembelee Huduma Centre kila wakati tunapohitaji huduma za serikali, huko tunasaidiwa kutafuta pasipoti kutafuta kitambulisho na pia huduma zingine za kiserikali.

Micheo inatumbuiza na pia inachangamsha .Ni vyema kuhudhuria angalau mara moja kwa kuhakikisha tunawapa motisha wale wachezaji na pia ili kujifurahisha.

Wakati serikali inapotoa huduma zake kule mashinani na hata vijijini mwetu ni vizuri tupate maelezo zaidi na tukuwe na uhakika yale tunayoyaendea.

Wakenya wamejitokeza kwa wingi na hata wanasiasa ili kuwapongeza katika mchezo wao uliopita, timu ya Kenya ilicheza vizuri na kuipiga timu ya Congo.

Kila serikali wanapotangaza kusajiliwa ni vizuri kuhakikisha watoto wetu pia wanasajiliwa ili wasikose huduma za serikali kama vile wengine.

Mashabiki wa timu za nchi wanajitokeza kuishabikia timu. Michezo huigiza na kufurahisha. Wachezaji pia hupata motisha kucheza vizuri zaidi.

Timu ta Gor Mahia na AFC nchini Kenya, ndizo timu zilizo na mashabiki wengi ata Shabana pia imejitokeza na inawakimbiza kwa mashabiki.

Timu za wasichana zinazowakilisha nchi yetu pia zimekuwa mingi kwa kila aina ya mchezo, hivo wasichana wamekuwa watu wazuri.

Mashabiki wanajitokeza kuiunga mkono timu yao wanayoipenda. Ni vizuri kushabikia timu kwani michezo uigiza na pia ni motisha kwa wale wachezaji.

Tunapojaribu kutafuta huduma za serikali katika tovuti ni pia vizuri kutembelea vituo vya huduma centre ili tupate huduma zaidi.

Aliyekuwa rais wa Kenya wa nne Uhuru Muigai Kenyatta hivi karibuni alikutana na rais wa sasa daktari Wiliam Ruto katika kongamano.

Wakenya wameshabikia mpira kwa wingi sana hadi zile timu ndogondogo ambazo hazijajulikana na hivo ni vizuri sana kuona watoto wanapojitokeza kushabikia.

Serikali imetoa ombi kwa wale ambao walijisajili ili kupokea kitambulisha kwamba tayari zimetoka na itakuwa vizuri wakiziendea.

Huduma centre akuna ubaguzi tunasaidika wote wakenya kupata huduma kula za serikali ,wazee kwa vijana, wasichana kwa wanaume.

Wachezaji wa soka nchini sasa wamepata motisha sana katika mchezo huo serikali ilipowaahidi kuwapa pesa na hata viwango vingine vya kucheza.

Mahakama ina juhudi kubwa ya kuhakikisha sawa kwa wananchi na haki kuwa imetimia. Ikiogozwa na Bi Martha Kome.

Wachezaji wa nchi wamejitia bidii sana kuhakikisha kuwa wanafurahisha watu, na pia ili kutuzwa na serikali iliyo ahidi pesa nzuri katika michezo ya Chan.

Wakenya wengi walio hitimu umri wa miaka kumi na nane walijitokeza kwa wingi wakajisajili ili kulichukua lakini zimetokea na bado wengi hawajaenda kuzichukua.

Vituo vya huduma center ziko kote nchini angalau kuwezesha wananchi wote kupata huduma za serikali na pia kuwapea msaada kwa njia unaofaa.

Ilikusajiliwa kupata pasipoti ,kupata vitambulisho ni vizuri kutembea Huduma Cente ilikupata hizo huduma za serikali.

Wachezaji wa timu za nchi ni wazalendo kweli. Wanahakikisha wamecheza vizuri ili kuliinua jina la nchi na pia kuwatuza mashambiki vile vile.

Rais wa nchi ya Kenya akiwa na aliyekuwa naibu wake pamoja na jaji mkuu Martha Koome, pale walipokuwa wanaapishwa katika ofisini mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili.

Mpira na mchezo mingine kama mbio huleta watu pamoja haswa mashabiki waanpojiunga ili kushabikia timu yao.

Hata ijapokuwa serikali imejaribu kuhakikisha kuwa Huduma Center ziko kila eneo nchini mara moja huduma hizo huletwa karibu na wale wasiojiweza kule mashinani.

Mashambiki wa timu za nchi si wanaume tu bali wanawake pia wamejitokeza kwa wingi ili kushabikia timu mbalimbali ambayo ni ishara poa kuwa timu zetu zinaimiza kweli kweli.

Chama nyingi nchini zinaibuka sana tunapoelekea kufanya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na saba na wanajisajili pia.

Usafi wa mazingira bado haijakuwa nzuri sana katika maeneo mengi nchini. Ni vizuri kama wananchi tuhakikishe kuwa tunachukua takataka mahali pazuri na ata kuyachoma pale nyumbani.

Timu ya Gor Mahia imepata mashambiki wengi huu mwaka baada ya kutuzwa kiwanja kikuu cha Raila Odinga kule Homa Bay na pia kwa mchezo wao mzuri.

Ni vizuri kuwasajili watoto wachaga kama vile tunavyojisali watu wakubwa ili wapate kitambulisho cha kuzaliwa na pia ili wapate huduma za kiserikali.

Huduma center ziko kila mahali nchini iliyo wawezesha wananchi wote kupata huduma za serikali kwa njia ya rahisi na pia, kuwahudumia wakenya wote kwa usawa.

Serikali imejitahidi kutengeneza nyanja za Nyayo na Kasarani ili kuyaimarisha na kuyaweka mzuri kwa michezo ya Chan.

Gor Mahia pamoja na timu ya AFC ndizo timu ambazo zina mashabiki wengi nchini lakini kuna hiyo ya Shabana imejitokeza na iko na mashabiki pia.

Huduma za usajili kama vile vyeti vya kuzaliwa na vitambulisho vya taifa hutolewa na serikali. Serikali pia hujenga barabara na madaraja ili kuboresha miundombinu ya nchi.

Hili kupata huduma za serikali kama vile bima, ni vizuri kuwa na kitambulisho na pia kujisajili katika kituo chochote cha huduma za na hata pia kwenye mtandao ya simu.

Mheshmiwa Rachael Shebesh alipokuwa anawania kiti cha uwakilishaji wa wanawake katika kaunti ya Nairobi.

Huduma Centre ni vituo vya kiserikali ambavyo tunaaza enda kujisajili katika bima au kutafuta pasipoti na vile vile kutafuta huduma zingine za kiserekali.

Serikali inafanya juu chini kuwapa mkono wale wachezaji wa nchi, ili waweze kuiwakilisha nchi vizuri katika michezo yao na pia kuwapa motisha.

Jaji huyu mkuu wa Kenya Martha Koome pia ndo mwanamke wa kwanza kushikilia waadhifa huu nchini Kenya. Bi. Martha Koome ni mwanamke mwenye bidii.